Eneo la ujenzi karibu na barabara kuna mifuko ya zege ya simenti na mashine ya kuinua yenye kreni ikionyesha kazi za ujenzi zinazo endelea, nyuma kuna majengo ya kisasa na mitandao ya umeme kwenye nguzo.

Wafanyakazi wawili waliovaa jezi za kazi wakiwa wanachukua takataka na kuzitia kwenye lori la takataka la rangi ya chungwa, wafanyakazi wanaonekana wakiwa katika hatua ya kumudu mifuko ya takataka iliyo jaa huku lori likiwa limefunguliwa nyuma. Mazingira yanaonekana kuwa ya eneo la mjini na kuna barabara na nyumba za karibu.

Wafanyakazi wawili walivaa jezi za rangi ya chungwa wakiwa wakichukua takataka na kuzitia kwenye lori la takataka, lori limejaa takataka mbalimbali na lina wavu uliojaa pia. Mazingira yanaonekana kuwa ya mjini na kuna jengo la juu na miti ya kando ya barabara kazi inaonekana kuwa yakusafisha na inafanyika katikati ya mchana.